Shamba hili limejaa mimea ya ndizi yenye majani makubwa. Yakionyesha ukuaji mzuri. Miti mingine imesimama mbele ya vilima vidogo vinavyoonekana kwa umbali.